Hapa ni mji ambaye ilinyeshwa na mvua. Nje kuna magari mingi sana amesimama mbele ya soko hiyo. Kuna gari lenye rangi la majani imekaa ndani ya maji hiyo.

Kuna daktari ambaye moja anakaa anasimama hapa, akiongeza madawa tofauti tofauti pamoja, anataka apewe mgonjwa mmoja ambaye ni mgonjwa.

Kuna moto ilitokea hapa. Kuna manyumba walichomeka vibaya sana. Alafu kuna mabati zimeboromoka ajili ya hiyo moto. Kwa hivyo hapa kuna nyumba iliboromoka kuna fire imetoka.

Mama mmoja ambaye ameleta mtoto wake hospitalini ili apewe chajo cha polio. Kuna daktari ambaye amevaa maski amefunga macho alimkujia ili apewe hiyo chajo cha polio.

Ni daktari wa meno pamoja na mama ambaye amevaa mask . Huyu daktari pia amevaa gloves pamoja na marvin huku akitoa meno kwa mama huyo.

Kuna mzee mmoja ambaye alipitia hospitali ,huyu mzee ni mgonjwa alikuja hospitali achukue dawa kuna daktari amekujia ambaye amevaa glovsi na sare za hospitali.

Daktari la meno pamoja na mhudumu mmoja ambaye amefika kwake. Huyu daktari anatoa meno ya mwanaume huyu. Daktari amevaa gloves , miwani. Pia mgonjwa amevalishwa na miwani ya ugonjwa.

Daktari pamoja na mgonjwa wake. Huyu mgonjwa alipewa anapewa mawaidha na kutoka daktari. Sijui alipata ugonjwa gani lakini daktari bado anashikwa na sindano na kitu ingine ambaye sijui.

Madaktari za meno, wanamtibu mgonjwa mmoja, ambaye anamtolea jino aliyemuuma. Hawa daktari wamevaa glasi, wamevaa miwani pamoja na glovu. Pia daktari walimpea miwani.

Kuna daktari wa watoto, kuna daktari na mtoto mmoja pamoja na mamake. Daktari anampe chanjo huyo mtoto mmoja. Pia mama anamuangalia.

Kuna daktari wa meno pamoja na mgonjwa ambaye alifikia kwake. Daktari anataka kumtibu huyu mwanaume ambaye amewekea macho kwa miwani. Daktari naye amevaa maski.

Kuna mama ambaye anakaa na mtoto mdogo, pia kuna daktari ambaye alichukua sindano ili adunge huyo daktari. Daktari anampea mtoto dawa anahakikisha mtoto ame.

Majengo ambayo imeporomoka vibaya sana, huku mafundi wakifika na wanataka kujua ile sababu ambayo hii majengo imesababishwa anguke chini. Kwa hivyo, kuna mafundi watano hivi, baadhi yao wanataka kujenga hiyo majengo.

Daktari wawili ambao wanataka kutibu watoto wadogo pamoja na mama mzito pale kuafikiia hospitali. Daktari amevaa gloves pamoja na mask .

Naona nyumba ambaye iliporomoka kwa ajili ya mtu mmoja ambaye alikuwa anapitia karibu yao. Hii nyumba imeanguka sana chini. Kwa hivyo, hii kuna alafu kuna maji ambayo inakaa kama rangi ya udongo.

Madaktari ambao watibu watoto wadogo hapa wanampea polio, chanjo cha polio. Huu ugonjwa polio ni mbaya sana kwa hivyo wanampea mtoto dawa za polio.

Watoto wadogo ambao wanataka kutumia hii maji ya tanki. Tangi hiyo imejazwa na maji safi sana. Kuna moja ana anakaa na hiyo chupa ya maji, mwingine anaosha mkono huko mwingine akiwangoja wenzake.

Mgonjwa moja ambaye amefika hospitali ambaye anatibu daktari, daktari hajavaa glovi lakini amevaa sare za hospitali.

Kuna mmama na mtoto yake mgonjwa amefika hospitali. Daktari anamtibu huyo mtoto. Anampaa polio ,huyo mama anamgalia sana daktari.

Kibuyu cha kienyeji imeekwa juu ya meza pamoja na vitu vingine ambazo kama vile chupa, plastiki, chupa kibuyu hiyo kimefungwa na kamba.

Tangazo la dawa za kienyeji ambazo zinaitwa siha headache solution , dawa hii inasemekana inatumika kuwa ili wakati ambayo kichwa inakuuma unaweza tumia.

Hapa kuna madaktari wawili pamoja na mgonjwa, mmoja anatibu mgonjwa huyu kwa mdomo, mwingine anakaa kumwangalia yeye, daktari hao wamevaa glovsi, maski na pamoja na kitu ambayo kimefungiwa chini juu ya kichwa.

Hapo kuna madaktari wawili pamoja na mgonjwa aliyefikia hiyo hospitali. Huyu daktari ni daktari wa meno ambaye anamsaidia kutoa ama kutengeneza hiyo meno ambayo huyo mtu anamsumbua sana.

Kuna majengo yaliyoporomoka watu wanasimama juu ya mabaki hiyo wngine wanasimama chini ya majengo hiyo wakisaidia wenzao. Kuna wazima moto pamoja na watu.

Mzee aliyeva mavazi ya kitamaduni anaonekana anakata mzizi kwa kutumia panga akiwa anakaa ndani ya udongoni nyumba.

kifaa cha hedhi. Hii wasichana ndio wanatumianga sana. Ina faida nyingi sana, kama vile, wasichana wakipata hio, hio hedhi, huwa wanatumianga.

Mkono mwenye ambaye imebebwa dawa pamoja na sindano huku huyo mkono imevaa glovu pamoja na kitabu ambayo walikua wanasoma ili watibu watu.

Kuna majangwa imetoa moto, huku watu wengi wamekuja ili kuangalia, pia kuna gari ya maji ambayo linataka kuzima hiyo moto. Alafu kuna watu wengi wamefika huko.

Nyumba ya jadi iliyotungwa kwa kujengwa na matawi, nyasi, ngozi, iliyofanana na zile za maasai Samburu.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa, daktari amevaa glavu, mask na miwani ya kulinda macho. Huku mgonjwa akilala juu ya kiti daktari wanatibu wagonjwa vizuri.

Kibuyu cha kienyeji, ambaye imefungwa kwa kamba, pia kuna mtungi ambao unalala chini iko na vitu vingi ambavyo wameweka ndani ya hii kitu.